Mtaalamu wa kazi ya mkuu akitumia ngazi ndefu kufikia juu ya miti mirefu iliyo kwa kando ya njia, mtu mwingine amesimama chini akisimamia shughuli hiyo huku kondisa tahadhari zikiwa zimewekwa barabarani hali hii inaashiria kazi ya matengenezio au ufunguzi wa matawi ya miti unayoelekea barabarani.

Kuna nguzo za simu zilizo na nyaya nyingi zilizofungwa kwa kamba na moja ya majano. Juu ya nguzo hizo Kuna sanduku jeusi lililounganishwa na nyaya hizo. Likionyesha miundo mbinu ya mawasiliano .Watu wanaonekana wakitembea kwa mbali kando ya barabara.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kimesimaa karibu na maandari yenye shughuli nyingi. Majengo mingi ya viwanda mzinga na mfumo ya mapomba uonekana huku zimetia nanga baharini. Mazingira haya ni ya angaani inatoa mtazamo mpana ya shughuli ya kiwanda na baharini.

Biku linamwagika katika rangi mbili tofauti upande moja wake kuna mawingu mweusi na mwingine uko na rangi ya machohe nwenye mwangaza wa dhahabu. Nguzo ndefu za chuma zimebeba nyaya za umeme zime simama zikienea mbali katika mandhari ya milima na miti miti na vichaka vidogo vimetandaa chini ya guzo hizo vikoonyesha eneo la wazi.

Safu ya minala mikubwa ya chuma iliyoundwa kwa ajili ya usafirishaji wa umeme inasimama imara chini ya anga ya blue yenye mawingu meupe. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa kati ya minala zikiunda mtandao tata unaoonea kwa umbali.

Transfoma kubwa iimeweka juu ya nguzo mbili za umeme zikiwa zimefungwa kwa nyaya nyingi. Nyaya hizo zimetandaa kila mahali baadhi zikininginia chini kutoka kwenye transfoma na nguzo . Anga la blue Lenye Maringu Majivu zinajitokeza nyuma zikijujumia miundo mbinu yenye umuhimu wa usambazaji wa ameme

Shamba la jotoardhi linaonekana likifanya kazi, likitoa mawingu makubwa ya mvuke angani. Miundo kadhaa ya kawaida imejengwa kati kati ya mandhari ya asili, yenye mimea mingi. Mawingu ya mvuke yanapanda juu yakitoa mistari mieupe dhidi ya anga la blue .

Hapa pana bwawa kubwa la maji iko karibu na kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Barabara inapita juu ya bwawa hilo ikiunganisha sehemu mbalimbali za eneo. Mandhari ya jirani yana vilima vilivyokauka vikitofautiana na miundo ya kisasa ya umeme.

wakati wa jion inakaribia anga ikichanganya rangi ya samawati na Machweo Miundo mikubwa yenye nguzo za umeme zimesimama imara ikielekea Mbali kuelekea upeo wa Macho. Mandhari ya Chini imefunikwa na ukundu vifuu ikiongeza utulivu wa hali ya hewa.

Nguzo kubwa za umeme zikisimama imara dhidi ya anga la machweo lenye rangi ya dhahabu na chungwa. Gari linaonekana likiwa limeegeshwa chini ya guzo hizo, likonekana kama kivuli cheusi. Mawingu meusi yanatanda mbali, yakiongezea uzuri wa mandhari haya ya jioni.

Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na kuna viundo mbinu mikubwa ya viwandani zenye mapambo mengi ya nayopitisha vitu. Moshi au mvuke unatoka ardhini na baadhi ya sehemu za vifaa, kuashiria shughuli inayoendelea. Kuna barabara karibu na majengo hayo, iko na namba za kitrafiki ardhini.

Tunatazama wafanyikazi wawili wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme iliyozingirwa na miti mirefu. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu akionekana akishughulikia nyaya huku mwingine amesimama chini kando ya nguzo akitoa msaada au maelekezo.

Msafara wa watalii unaongozwa na gari la wazi la safari, wakipitia eneo lenye maji na mimea. Tembo wakubwa na wadogo wanatembea kando ya barabara ya vumbi, wakionekana kuwa watulivu. Anga la buluu lenye mawingu meupe linafunika eneo lote likitoa mandhari nzuri ya wanyama pori.

Mamba kadhaa wanaonekana wakiogea na wengine wakiwa karibu na ukingo wa maji chafu. Sehemu ya ardhi iliyo kando ya maji inaonekana kavu ikiwa na mawe na mimea michache. Hali inaashiria uwepo wa wanyama hawa katika makazi yao ya asili.

Jua linazama nyuma ya majengo marefu, likiweka nuru ya dhahabu angani na mawingu yanaovutia. Gari za treni zinaenea mbele yakuelekea upeo wa macho zikionyesha njia ndefu na hisio na mwisho, pande zote za reli miti na majengo upamba maandari na kuunda taswira nzuri ya jioni.

Wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati ya mbao darasani wakimskiza mwalimu aliyesimama mbele. Madawati yamepangwa kwenye safu ndefu ikionyesha idadi kubwa ya wanafunzi katika darasa hilo. Mwanga wa asili inaingia kupitia madirisha imeangaza chumba hicho cha kujifunzia.

Nyama mkubwa mwenye manyama mengi na pembe ndefu amelala chini kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Macho yake yamefumbwa akionyesha utulivu kamili katika mazingira yake ya asili. Kuna waya ya uzio wa majani makavu karibu naye kuashiria eneo lenye mipaka.

Majengo yalio jengwa kwa mabati na mbao yame haribika vibaya yakionyesha habari za uharibifu . Watu kadhaa wamekusanyika katikati ya vifusi baadhii yao wakijaribu kurekibisha au kuinua vitu, hali ina ashiria uharibifu mkubwa la usababisho flani na watu wana jaribu kukabiliana na hali hio.

Rundu kubwa la takataka na uchafu umetapakaa ikienea kubwa ya aridhi ikiashiria shida ya mazingira. Majengo ya makazi inaonekana kwa umbali nyuma yakiwa imezungungwa na miti na mimea. Angani ni bluu enye mawingu meupe tafauti tafauti uchafu ulio chini.

Jango la simba linaonekana kwa ukaribu likiwa na manyoya marefu ya rangi ya kahawia ya dhahabu . Macho yake makali na ya tahadhari yanatazama moja kwa moja inaonyesha nguo na utulivu. Hii ni picha ya karibu inaonasa uzuri na ukali wa mnyama huyu.

Milima mikubwa ya taka yanaonekana ikiteketea, ikitoa moshi mingi angani. Watoto na watu wazima wanazunguka eneo hilo, wengine wakitafuta vitu miongoni mwa takataka. Nyumba na za makazi duni inaonekana nyuma zikizinguka eneo hili la taka.

Twiga anajongea karibu na kamba nene, akiwa ametoa ulimi wake mrefu wenye rangi ya buluu. Shingo yake inaruwaza na kupendeza, huku mazingira yakionyesha udongo mwekundu na miti michache. Anga la buluu linatanda juu likiashiria hali ya hewa ya jua.

Rhino nyeusi anasukumwa kwa uangalifu ndani ya kizimba cha mbao huku kitambaa cha blue kikimfunika usoni. Wafanyakazi wa wanajitahidi kumsaidia mnyama huyo kuingia ndani, wakitumia kamba ya minyoro kwa ajili ya usalama. Tukio hili linatendeka katika eneo la wazi lenye nyasi likishuhudiwa na kundi la watu kwa umbali.

Simba jike anaonekana akichungulia wanya, waya wa uzio, macho yake yakionyesha utulivu, ulimi wake ukijitokeza kidogo, labda akilamba, akilamba midomo. Uzio huo unaashiria kuwa mnyama huyo yuko katika eneo lililofungwa, labda bustani ya wanyama, au hifadhi.

Njia defu na nyembamba imechimbwa ardhini huku mabomba yakionekana ndani yake. Wafanyikazi kadhaa wako kwenye mtaro huo wakifanya kazi ya kushikanisha na kurekebisha miundo mbinu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zimejipanga kando ya mtaro zikionyesha mazingira ya makazi.

Msanii ameunda mchoro mkubwa wa uso wa mwanaume wenye ukuta wa jengo la jiji ukiwa na rangi mbalimbali za kuvutia. Magari mawili yameegeshwa kando ya barabara iliyo mbele ya mchoro huo. Mmoja ikiwa na rangi fedha na nyingine nyeusi. Majengo mengine yanaonekana yakizunguka eneo hilo yakionyesha mandhari ya mijini.

Uwanja mkubwa imejaa taka za kila aina zikiwa zimetupwa kiholela na kuunda milima midogo, nguo ni ya plastiki zenye rangi tafauti hasa bluu na kijivu zinatandaa eneo hilo juu ya angaa mawingu meusi yametanda yakionyesha hali ya hewa iliochafuka.

Mwanamke amejikita akichimba udongo akitumia jembe la blue huku mumea mdogo ukiwa tayari kupandwa karibu na shimo. Wanaume watatu, mmoja akiwa amevaa sare ya kijeshi wanaonekana nyuma wakishuhudia shughuli hiyo. Mandhari asilia yenye nyasi na miti inakamilisha tukio la upandaji miti ikionyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira.

Bomba kubwa limetengenezwa ardhini na kundi la wanaume wanajitahidi kuweka bomba kubwa ndani yake. Wengine wamesimama juu wakiitegea kwa makini shuguli inayoendelea chini. Inawezekana hili ni eneo la ujenzi au mradi miundo mbinu inaendelea.

Kundi la wachezaji mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya machungwa na chui wakitumbiza kwenye jukwaa la mbao. Nyuma yao kuna viti vingi tupu vya watazamaji wakionyesha wao wako katika ukumbi mkubwa wa tamasha. Hali hii inaashiria onyesho la kitamaduni au mwonyesho ya Sanaa yanayoendelea.

Eneo lenye jengo lililo bomolewa linaonekana na tinga tinga likiwa kazini katikati ya vifusi umati mkubwa wa watu umesimama karibu wakitazama shughuli zinanoendelea vumbi na mabaki zimenea zikiashiria uharibifu mkubwa katika eneo hilo.

Wanasayansi wawili wako kwenye majaribio ndani ya maabara iliyopangwa vizuri. Mwanamke akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara anasimama karibu na sinki akifanya kazi na vifaa mbalimbali vya glasi na kemikali. Kwa upande mwingine kwa meza ya mbao, mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe pia anashikilia kifaa akionekana akifanya uchunguzi au kipimo fulani.

Kundi la wamaasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni yenye rangi angavu wamekusanyika nje. Wawili kati yao wameruka angani wakionyesha dansi maarufu ya kuruka ya wamaasai ijulikanayo kama adumu. Wengine wamesimama wakiangalia waki sherehe iliyo- hiyo inayojaa furaha na nguvu kama inavyoonekana katika tamaduni zao.

Mandhari ya kijani kibichi yenye milima mirefu inaonekana, huku anga ikiwa na rangi bluu na mawingu machache. Mto mwanana unapita katika eneo hilo ikizungukwa na nyasi ndefu. Vijiji vidogo vinajificha kati ya miti vikiashiria makazi ya watu katika mbuga hilo.

Kuna kundi la tembo wanatembea polepole katika eneo la wazi lenye nyasi na miti michache. Baadhi ya tembo wanakaribia eneo lenye maji au tope wakionekana kutafuta maji. Mandhari ya asili yenye miti kwa umbali na anga lenye mawingu inawazunguka wanyama hao wakubwa.

Tembo mdogo mwenye rangi ya udongo anatembea kwenye eneo la wazi akibisha masikio yake makubwa. Eneo hilo lina udongo na nyasi kavu likionyesha mazingira ya asili. Hali inaashiria uhuru wa tembo huyu mdogo katika makazi yake.

Ndege mrefu wa majengo anachukua nafasi kubwa ya eneo la mbele. Sehemu ya uso wake ina rangi nyekundu iliyokolea. Huku jicho moja likiwa na rangi ya kahawia. Mwili wake una manyoya meupe na mandhari nyuma ni hafifu, ikichanganya rangi ya kijani na blue .

Kundi la twiga linatembea kwenye tambarare lenye nyasi ndefu chini ya anga ya blue iliotawanyika mawingu meupe. Baadhi ya twiga wamesimama kwenye nyasi ndefu uku wengine wakiwa wamefuatana kwenye njia iliowazi. Mandhari yanaashiria mazingira ya wazi ya Savana labda katika buga ya wanyama.

Mto mdogo wenye maji machafu unapita katikati ya makaazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao zikiwa zimerundikwa nje ya nyumba zilizojipanga pande zote mbili ya mto zikionyesha maisha ya kila siku. Amga linaonekana kuwa na mawingu mazito yakiongeza hisia ya hali tata ya mazingira haya.

Wanawake kataa wanaonekana kuchota maji ya kuosha vyombo kwenye mto wenye maji kahawia iliotwama madumu kataa na manjano yamepangwa kando ya ukingo wa mto kungoja kujaswa hali inaashiria kwamba maji safi ya kukunywa katika eneo hilo na kulasimisha watu kulenga mimea vianzo visivyo salama.

Mazingira ya wazi yanaoekana enye siwa kubwa linaoagizi mawingu meupe angani, kwenye uzingo wa ziwa kuna mimea wa kijani kibichi na miti mingi uliofunika milima kwa mbali. Kundi la ndege weupe wamekusanyika karibu na maji wakifurahia utulivu wa mazingira.

Kundi la twiga lina tembea taratibu kwenye nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kahawia. Angaa la bluu safi yaonekana wazi bila mawingu yoyote. Twiga hawa wanafanana kwa mataotoa wakionekana wakisafiri pamoja katika mazingira ya asilia.

Chui mwenye madoa meusi na kahawia, amelala chini akipumzika katika majani na nyasi. Macho yake yanaonekana yameelekezwa upande, yakionyesha umakini fulani. Hali hii inaibua mandhari ya asili na tulivu wa mnyama huyo porini.

Eneo la makazi duni linalojumuisha nyumba nyingi zilizotengenezwa kwa mabati na mbao linajaza fremu hili. Paa zenye taa kutu na kuta zilizochakaa zinatengeneza mandhari ya msongamano, huku mkondo mdogo wa maji ukitiririka kati ya nyumba hizo. Mtu anaonekana akitembea kwenye njia ndogo zilizoko katika makazi hayo.

Tembo mdogo amesimama kwenye udongo mwekundu akila matawi ya kijani kibichi. Nyuma yake kundi la watu wamekusanyika kwenye jukwaa la kutazamia wakimwangalia mnyama huyo. Mandhari ya miti na mimea inaashiria kuwa tukio hili linafanyika katika hifadhi ya wanyamapori au kituo cha kulelea tembo, labda Nairobi.

Kifaru mchanga mwenye rangi ya udongo anatembea karibu na kundi la watu walioketi au kusimama kwenye ardhi yenye mchanga mwekundu. Mkono wa mtu mmoja unaonekana ukimpapasa mgongo, huku kifaru huyo akionyesha mwingine wake wa karibu na mnyama. Kufumba na kufumbua, inaonekana kuwa ni katika tukio la kuhifadhi wanyama pori.

Kinyonga mmoja mwenye rangi ya angavu, ameketi kwenye juu ya matawi au jiwe. Kichwa chake kimetawaliwa na rangi ya chungwa, huku mwili wake ukiwa na mchanganyiko wa blue na kijivu. Macho yake yanatazama mbele yakifichua utulivu, katika mazingira yake ya asili.

Kundi la watu wanajishughulisha na mazoezi ya yoga katika eneo lenye wazi lenye miti mingi. Wanawake na wanaume wamejipanga kwenye mikeka yao wakifanya pozi mbalimbali kwa utulivu. Hii ni shughuli ya jikundi inayofanyika nje katika mazingira asili na tulivu.

Mtu aliyevaa sare ya kijani na kofia ya usalama anajishughulisha na usafishaji kando ya mto ulio jaa taka. Kwa makini anachukua takataka na kuziweka kwenye mfuko mkubwa hali hii inaibua uhitaji mkubwa wa usimamizi bora wa taka na hifadhi ya mazingira katika maeneo ya makazi kama haya.

Kundi la buni latembea kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao majengo marefu ya mji yanaonekana yakizama angani. Hali inaasharia uwepo wa wanyama pori karibu na makazi ya watu, pengine hifadhi ya wanyama pori.

Twiga mrefu amechungulia kwenye jengo la mbao, akikaribia watu wawili, mwanamke anatabasamu usoni akimwangalia twiga huku mwanaume akiwa amesimama karibu yake. Twiga anaonekana akichungulia kutoka nje akitafuta chakula au kusalimia wengine katika kituo cha twiga, kama vile kituo cha twiga kilicho Langata Nairobi.

Magari mengi yanasubiri kwenye taa za trafiki zilizowaka nyekundu ikionyesha msongamano wa magari katika mkutano wa barabara. Kuna mabasi matatu, magari madogo na pikipiki zote zikiwa zimesimama zikisubiri ruhusa ya kuendelea. Mazingira ya barabara yamezungukwa na miti na majengo kuashiria kuwa eneo hii liko katika nchi au eneo lenye shuguli nyingi.

Barabara yenye gari inapita kando ya kuta ndefu na kupitia chini ya madaraja. Kwa umbali, majengo marefu yanaoonekana yakichomoza juu ya miti. Anga jeupe linatanda, likiashiria hali ya hewa ya kawaida.

Watu wengi wakitembea na kusimama karibu na magari, huku baadhi yao wakiwa wamekusanyika karibu na mabasi madogo. Majengo marefu yenye ghorofa nyingi yamejengwa karibu na barabara, yakionyesha shughuli nyingi za mjini. Mabango yenye maandishi mbali mbali yamebandikwa kwenye magari, yakitangaza huduma za usafiri kuelekea maeneo kama, Nakuru na Nyanza.

Katika njia chini ya barabara, magari na pikipiki yanapita kwa kasi. Daraja la rangi ya manjano na kijivu, limejengwa juu likionyesha ishara za tahadhari kwa madereva. Mandhari ya barabara kuu yenye alama za shirika la barabara la KENHA, inajidhihirisha wazi.

Basi ya rangi ya bluu limeegeshwa barabarani, namba ya usajili na jina ya Bentito imeandikwa nyuma yake. Watu wanasubiri kando ya barabara wengine wakionekana kupanda au kushuka, hali hii inaonyesha mazingira ya mchini.

Makutano ya barabara enye shughuli nyingi yanaonekana yakiwa na magari na mabasi yamesimama kwenye taa nyekundu za trafiki, ishara ya watembea miguu enye umbo ya pembe tatu inasimama karibu na barabara ikionya kuhusu kukumbuka watembea kwa miguu. Katika ya makutano hayo kuna visiwa vidogo vya kijani vilivyo pandwa vichaka vikipamba mazingira ya jiji.

Matatu ya Sony Classic yamesimama barabarani yakiwa na rangi ya ngavu na mapambo mbalimbali. Tangazo limebandikwa kwenye mlango wa abiria likiorodhesha njia za usalama kama vile muthaiga na kiambu. Abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye matatu ikionyesha shughuli za usafiri wa umma mjini.

Maafisa wa trafiki wamesimama katikati ya barabara yenye shughuli nyingi wakielekeza magari na waendeshaji pikipiki. Mabasi, magari ya kibinafsi na pikipiki zimekusanyika kwenye makutano yakionyesha msongamano wa magari. Mandhari ya jiji inaonekana kwa umbali ikiwa na majengo na miti.

Katika mazingira ya jiji ya shughuli nyingi, mabasi mekundu na watu wengi wamekusanyika barabarani. Majengo marefu yamesimama nyuma yakionyesha ukuaji wa mji. Hali hii inaweza kuwa kituo cha mabasi au eneo lenye msongamano mkubwa wa watu na magari.

Magari na watu kataa wamekusanyika karibu na gari la abiria ndogo au matatu enye rangi ya bluu na majungwa ambao imeandikwa get hook na taxi mbele. Mwanaume moja anasimama akiongea kwenye simu katika na karibu usio wa chuma huku wanaume wengine ukionekana akichangua nguo zizizotundikwa kwenye usio huo.

Magari aina ya matatu yaliyopakwa rangi nyeusi na machungwa yenye michoro maridadi yamesimama barabarani. Abiria wamo ndani na wengine wanaonekana wakishuka au kupanda mwendeshaji akionekana mlangoni. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma yakipendekeza eneo la mjini lenye shughuli nyingi, labda jijini Nairobi kutokana na mwonekano wa matatu.

Watu wanasubiri au wanapanda basi lenye shughuli nyingi, linalosimama katika karibu na barabara. Abiria wengine wanaonekana wakichomoza vichwa nje ya madirisha ya basi. Kundi la watu wanakusanyika karibu na mlango wa basi wengine wakiwa wamebeba mizigo.

Daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya buluu na kijani, linavuka barabara pana yenye magari machache. Baadhi ya watu wanatembea kwa njia ya watembea kwa miguu iliyo karibu na barabara. Kwa mbali miundo mingine ya barabara majengo yanaonekana yanaonyesha mazingira ya mjini.

Basi ndogo jekundu linalojulikana kama matatu. Limesimama barabarani na likiwa na picha kubwa ya simba mgongoni. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi hilo, wengi wao wanaonekana wakiingia au kutoka. Nyuma ya matatu hiyo majengo refu linalojitokeza kwa urahisi. Hii inaonyesha kuwa eneo hili liko katikati ya jiji, na kuna shughuli nyingi.

Eneo la kituo cha train na barabara lenye magari mengi yanaonekana. Watu wanatembea karibu na mabasi yaliyosimama huku lori la kupima mafuta likionekana mbele. Reli za traini zinapita kando ya barabara zikielekea mbali kati ya miti na majengo.

Barabara pana yenye njia nyingi inaonekana ikiwa na magari mengi yanayosafiri pande zote mbili. Ng'ombe kadhaa wamelala kwenye eneo hilo, lenye nyasi, katikati ya barabara, karibu na njia za reli. Majengo ya mjini na miundo mingine yanaonekana kwa mbali, yakionyesha mazingira yenye shughuli nyingi.

Barabara lenye magari mengi inaonekana huku baadhi ya magari yakiwa yamesimama kwenye taa za trafiki. Watu wenye sare za usalama wanashughulikia jambo fulani karibu na magari yaliyosimama. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali yakizungukwa na miti.

Abiria wanapanda na kushuka kutoka kwa Mabasi mawili yaliosimama barabarani. Mabasi hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na ya nembo zinazosomeka city hopper na electric ikionyesha huduma za usafiri wa uma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya jiji ya miti ikitondokeza kuwa eneo hili linashughuli nyingi.

Ni barabara pana yenye shughuli nyingi inajitokeza, ikiwa na magari mengi yakisafiri pande zote mbili. Kati ya barabara hiyo, kuna njia ya reli na mandhari ya mijini yenye, majengo kadhaa na nguzo za umeme. Ng'ombe kadhaa wanatafuta chakula kwenye kingo za barabara, katikati ya miundo mbinu hiyo.

Jiji linaonekana likiwa na shughuli nyingi ambapo basi yenye mapambo ya rangi mbele limesimama barabarani. Watu wengi wanatembea na kusubiri usafiri kando ya barabara wakishuhudia shughuli za kila siku jijini. Majengo marefu inazunguka eneo hili ikitoa mandhari halisi ya maisha jijini na nchini Kenya.

Katika eneo la jiji, magari mawili ya abiria yanayofanana na matatu yamesimama barabarani, yakiwa na majina, Talisman na Adisman. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo, wakionyesha shughuli za kawaida za usafiri wa uma. Nyuma ya magari haya, jengo refu la gorofa lenye rangi la blue na nyeupe, linatengeneza mandhari ya jiji.

Katika barabara enye bilka bilka basi jeupe la abiria limesimama kando, abiria wanasubiri kutembea kwenye njia ya watembea kwa miguu huku bahati yao wamebeba mizigo. Majengo marefu ya jiji inatengeza maandari ya nyuma ikionyesha mazingira ya mchini.

Safu kadhaa za mabasi na magari mengine ya abiria yamesimama barabara yakisubiri au yakipakia abiria. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea karibu na magari haya yakishughulikia shughuli zao. Nyumba na miti zingine zinaonekana kwa mbali ikikamilisha mandhari ya eneo lenye shughuli nyingi za usafiri.

Mtaa uliojaa shughuli nyingi za kila siku unaonekana. Kuna mabasi ya abiria yaliyopakwa rangi tofauti. Watu wanapanda na kushuka kutoka kwenye magari hayo huku wengine wakiwa wamesimama kando ya barabara. Majengo marefu na mabango makubwa ya matangazo yanazunguka eneo hilo na kuonyesha maisha ya mjini.

Mabasi mawili ya yameegeshwa barabarani moja likiwa na rangi ya kijani na lingine jeupe watu wanatembea kati ya mabasi hayo walionekana kukishuka au kukipanda . Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma kuonyesha kuwa ni kituo chenye Shughuli nyingi

Basi la abiria lilipakiwa rangi nyekundu na kuongezea michoro mbalimbali limesimama barabarani. Watu wanapanda na kushuka kutoka kwenye basi hilo lililowazi mlangoni. Mtu mmoja mwenye nywele nyekundu anatazama mbele huku akiwa amevaa vifaa vya kusikiliza sauti.

Treni lenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na nyekundu, imesimama kwenye reli. Juu yake daraja la blue linaloonekana kama kivuko cha watembea wa miguu limejengwa. Picha hii imepigwa kupitia uzio wa waya unaotoa mtazamo kwa kipekee wa eneo hilo.

Hali ya hewa ni ya mawingu. Barabara kuu yenye njia nyingi ikisongamana na magari yanayoenda pande zote mbili. Kando ya barabara majengo marefu yamesimama baadhi yakiwa na matangazo ya biashara na ngombe kadhaa wanachungwa karibu na njia halali. Watu na magari mengine wanaendelea na shughuli zao za kila siku katika mandhari ya mjini.

Barabara kuu pana ina magari kadhaa yanayosafiri pande zote mbili. Ishara kubwa za kijani za kuelekezwa zimetundikwa juu ya barabara zikionyesha eneo mbalimbali na umbali wake. Majani marefu yanaonekana upande wa kushoto wa barabara yakipamba mandhari ya jiji au mji.

Basi ya abiria nyekundu yenye maandishi ya Mbsassava Sacco na namba ya usajili KCW 14 five W imesimama karibu na magari mengine ya abiria madogo. Majengo marefu yenye rangi tofauti yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo huku nuru ikiangazia majengo na magari.

Njia ya reli la treni limejitokeza kipitia uzio wa waya. Treni hiyo yenye rangi nyeupe ya mistari ya waridi na machungwa limesimama au linasafiri polepole kando ya nyasi. Uzio wa waya unaonekana wazi mbele inatoa mtazamo wa umbali la kutembea eneo la reli.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara karibu ya bango la biashara lililosimamishwa kwenye rimu ya gurudumu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na basi hilo. Mabomba mawili ya maji ya lita twenty yamewekwa chini hapo yakionyesha shughuli za biashara au huduma za karibu na kituo hicho.

Barabara yenye magari yanayoelekea pande tofauti yanaonekana huku gari la polisi likiongoza msafara. Bango kubwa la kijani la kuonyesha mwelekeo wa barabara umewekwa katikati ya barabara. Watu wanaotembea kando ya barabara na majengo marefu yanaelekeza mandhari ya mbali.

Jumba inajumuisha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi. Bango kubwa lenye namba 46 na orodha ya maeneo imeunuliwa juu ya umati na watu wanaosubiri. Karibu na bango basi limeegeshwa likioneyesha uhai wa usafiri wa umma.

Vipu na mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika kwa muda mrefu yamefunikwa na kutu na vijani. Mfumo huu wa mabomba umezama nusu ndani ya maji meusi, yakionyesha dalili ya kuachwa na kutumiwa kwa mda mrefu. Mazingira yanaweza kua sehemu ya viwanda za zamani au mfumo wa viwanda ulioachwa.

Ukuta mrefu wa matofali umesimama mbele ukitenganisha mtazamaji na majengo kataa nyuma, mazinga mengi ya maji imewekwa juu ya paa za majengo huku baadhi yao ikiwa bado haijakamilika. Angaa ni ya bluu hisio na mawingu ikionyesha mazingira ya mjini au mji mdogo wa Kiambu.

Barabara chafu ya udongo yenye mashimo na maji machafu yanayotiririka inajitokeza wazi. Kando ya barabara kuna kuta za mabati zilizopakwa grafiti na pikipiki imepaki karibu nao. Watu wachache wanatembea kwa mbali wakipita katika mazingira haya ya makazi duni au biashara ndogo ndogo.

Mkundo mrefu wa bomba la rangi ya kijani umefungwa kwa ustadi na kutengeneza duara kubwa. Mikanda nyeupe imetumika kufunga mkundo huo na kuiweka imara. Hii inaonekana kuwa ni bomba mpya la kutumiwa kwa umwagiliaji au shughuli zingine za maji.

Kuna mita ya maji na bomba ndogo ya maji vikiwa vimewekwa mbele ya ukuta wa mabati iliyofunikwa na kutu. Sehemu ya ardhi iliyo karibu na mita imezungukwa na nyasi kavu na mimea midogo. Eneo lote linaonekana kuwa sehemu ya nje ya jengo ikionyesha jinsi huduma ya maji inavyopatikana.

Hapa kuna rundo kubwa la mabomba mawili tofauti ya rangi yakiwa yamepangwa kwa uangalifu. Upande wa kushoto kuna mabomba ya kijivu huku upande wa kulia kuna mabomba ya rangi ya machungwa. Mabomba haya yanaweza kuwa ya vichukuaji wa mradi wa ujenzi au miundombinu.

Tunaona mtazamo wa kona ya nyumba ambapo pipa la blue la kuhifadhi maji limesimama. Juu ya pipa hilo kuna katoni na chini yake kuna ndoo ya taka iliyojaa mifuko meusi. Karibu na pipa hilo kuna ngazi zenye rangi ya kahawia zikionyesha mandhari ya ndani ya jengo.

Picha hii linaonekana kutoka juu likifichua barabara ya udongo iliyochakaa ikizungukwa na kuta za mabati zilizochakaa. Watu wachache wanatembea kwenye barabara hiyo mmoja wao akionekana akisukuma mkokoteni. Nguzo ndefu za chuma zimelala chini kando ya barabara zikionyesha uwezekano wa shughuli za ujenzi au ukarabati ya eneo hilo.

Hapa pana mivinje mikubwa ya zamani iliyofunikwa na udongo na uchafu. Mivinje hii inaonekana kuwa imetolewa kutoka ardhini na ina andaliwa kwa matumizi ya baadaye. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo hili linaweza kuwa mahali pa ujenzi au mradi wa miundo mbinu.

Ndani ya chumba hiki kuna mashine yakusafisha maji yenye vitambo mbali mbali. Chupa za maji zime tayarishwa kando ya meza iliyo na pambano ya matone ya maji. Huu ni mazingira ya kituo cha kusafisha au kujaza maji huku mjini Nairobi.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye mabomba matatu ya chuma yaliyowekwa ukutani. Ukuta huo unaonekana kuwa wa zamani na umefunikwa kwa vimelea vya kijani kibichi. Tiririko hili la maji lamaanisha chanzo cha maji yanayopatikana kwa urahisi.

Udongo mwingi umechimbwa na kuachwa katikati ya hali ya fujo, ukiwa umechanganywa na nyanya na vijiti. Nyuma ya ukuta uliojengwa kwa mawe kuna majengo yasiyokamilika yanaonekana. Hii inaweza kuwa eneo la ujenzi au mahali ambapo kazi ya kuchimba inafanyika.

Eneo kubwa la ardhi imefunikwa na rundo la taka lenye machanganyiko ya kila aina. Nguo chakavu, plastiki, na mabaki ya vyakula yametapakaa kila mahali, yakionyesha uchafuzi mkubwa. Mandhari yanazungumzia changamoto za usafi wa mazingira katika eneo la makazi au la kibiashara.

Mandhari ya kiwanda kikubwa chenye miundo mbali mbali ya chuma imejaa sehemu kuu ya eneo. Kuna mabomba mikubwa ya minara mirefu yenye ngazi zinazopanda juu. Anga ni bluu isiyo na mawingu ikionyesha mazingira ya viwanda.